Daktari wa macho na mgonjwa katika hospitalini huku daktari akitibu mgonjwa macho akitumia uchungu wa macho ya nyumba ya sanaa kupima macho ya mgonjwa.

Watu watatu mbele ya nyumba huku wawili wakivaa rangi ya buluu, mzee anayeketi akipimwa joto mwilini, na mwingine akiwa ameshikilia bidhaa za kupima ugonjwa wa shinakazi.